Mbele yangu naweza ona wachezaji ambao ni wa timu mbili. Moja limevalia vazi ya kijani kibichi ilhali timu nyingine limevalia vazi la manjano. Vile vile kuna bango ambalo limeandikwa goal moja dakika arubaine na saba sekunde hamsini na tatu moja Afc Leorpards.

Mbele yangu naeza kuona kuwa kuna watu wananyosha mkono. Nyuma naeza ona miti .Watu ambao hawo wananyosha mkono moja wao anabeba bango ambalo limeandikwa Raila Kalonzo mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Mbele yangu unaeza ona kuna tarakilishi .Vilevile, watu wamepiga foleni walio na barua. Vilevile aidha kuna wale walio na kofia kichwani. Nyuma hema kuna mtu ameketi kwenye kiti.

Hapo unaweza ona kuwa kuna watu walioketi katika kituo cha huduma, aidha kuna wale waliokaa kando ya mhudumu, vilevile kuna wale wanaosubiri kudumikiwa, kuna mabango yaliyoandikwa pale kra services, ID kuna wale wanao...

Hiki ni kituo cha huduma Kenya, imeandikwa kwa kimombo kwenye bango lenye chini ya dawati information desk . Kuna wanawake watatu walioketi, mmoja amekaa karibu na kompyuta kuna mwanamume aliyevalia vazi la askari pale mbele.

Mbele yangu naeza ona kuna watu, kati yao kuna wale ambao wamevaa kofia, kuna mmoja ambaye anawaangalia na kufungua mkono mwili wake ameuvalia bendera wa Kenya. Mwanamke mmoja anatabasamu na kufungua mdomo, ilhali hao wengine wanamtazama.

Kuna watu wa nne ambao wanatoka ofisini, watatu wako nje tayari mmoja wao akiwa askari wawili wakiwa wanashikilia bahasha, kati ya wale wanao toka kule afisini ni naibu wa raisi Kithure Kindiki. afisini hilo juu kwenye bango limeandikwa Department of immigration services passport and control office .

Mbele yangu ninaweza kuona watu ambao wanakaa ni mashabiki kwa kuwa wanainua pendera za Kenya, wengine wamevalia miwani machoni, wamevalia jezi za tusker , za kengen na Kenya.

Kuna wachezaji na goli kipa wa mlinda lango, wachezaji wamevalia shati ya manjano, suruali nyeusi ilhali goli kipa amevaa suruali ndefu nyeusi, viatu ni vya aina tofauti.

Mbele yangu kuna mwanamke ambaye ameketi juu ya meza, kiti kijani kibichi. Kuna yule wanaoketi amevalia vazi jekundu, aidha, kuna wale wanaosimama kwenye wameketi kwenye chuma. Juu mabati ni ya chuma, rangi ni kijani kibichi.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna watu watano. Hii ni mandhari ya kotini kwa kuwa hawa wanakaa ni mawakili, mmoja akiwa ni mwanamke wengine wawili hapa wamevalia kioo na mwingine nyuma yao pia ana kioo.

Mbele yangu ni naona kuwa huyu ni jaji mkuu Martha Koome. Amevalia miwani machoni, anajaribu kumsalimia mtu mwanaume amevalia vazi nyeupe mkononi. Aidha kuna wale ambao wamevalia suti wanaketi pale nyuma.

Mbele yangu kuna huduma Kenya. Kuna afisaa walioketi kwenye kiti, kuna kompyuta, kuna viti nyekundu, kuna bango lililoandikwa NSSF Services na nyingine imeandikwa Sha Service .

Mbele yangu unaweza ona kuna watu wasaba watatu wakiwa wa jinsia ya kike wa nne wakiwa wa jinsia ya kiume. Ambaye anaonekana kamili na anajulikana ni jaji mkuu Martha Koome.

Kuna bango lililoandikwa huduma kenya kwenye nyumba na kuna watu ambao wamesimama kwa safu, wamevaa jezi yenye alama nyekundu, suruari nyeusi, wamesimama kwa umbali.

Kuna mtu ambaye anaandika mambo kuhusu kitambulisho. Ameshikilia mwenzake kidole. Pale kuna viti za na kuna meza pale pale.

Mbele yangu kuna watu wanaeketi kwenye kituo cha huduma Kenya wakisubiri kuhudumikiwa. Nyuma kuna wanaoketi kwenye kompyuta na wanabonyeza. Aidha, kuna yule alimeshika karatasi mkononi.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna mtu anasimama na bahasha mkononi akimwelekezea yule ambaye ameketi mezani. Tarakilishi inaonekana, kitabu cha kuandikia, aidha kuna mwingine yupo kwenye foleni nyingine amevalia vazi nyekundu, aidha kuna wengine nyuma yao wana kofia kichwani.

Hapo tunaona kuwa kuna watu ambao wameinua kikombe juu. Nyuma kuna ukuta wenye rangi ya samawati hao wamevalia vazi nyeupe na samawati ,suruali na kaptura na viatu. Kuna yule ambaye amevalia kofia anashangilia.

Hapa tunaona kuwa huu ni uga wa uwanja kwa sababu tunaona mashabiki wanaoshangilia wengi wao wamevalia vazi la kenya la rugby lilioandikwa Kenya Airways. Either kuna wale wenye rangi ya kizungu ambao si wakenya.

Tunaweza kuona wachezaji wawili, mmoja amevalia vazi lenye rangi nyekundu na nyeusi aidha huyu mwingine rangi yenye samawati na suruali nyeupe. Vilevile kule nyuma kuna mashabiki ambao wameketi kwenye viti wanamtazama, mmoja wao anafanya furaha sana.

Huku ninaweza kuona kwamba ni aliyekuwa rais Uhuru Mwigai Kenyatta na bibi yake akimshikilia bibilia na wanaapa, na aliyekando ni David Maraga aliyekuwa jaji mkuu ana mikrofoni, kuna wale waliovalia suti wako nyuma yake wanamtazama.

Hapa kuna jamaa ambaye anashikilia mikrofoni mkononi amevalia suti, anatabasamu anapengo kwenye mdomo. Nyuma yake kuna bendera ya kenya vile vile kuna bango lililoandikwa milimani high court civil division.

Tunaona huku ni uga ambao umejaa watu kuna wale ambao wamevalia vazi la askari wa kulinda uwanja. Vilevile kuna mmoja ameshikilia bango lililoandikwa Al-aziza Fc.

Naeza ona kuwa kuna waraka ambao umeandikwa kwa lugha ya kimombo certificate of birth, Embu west, district eastern lina sahihi, so ni kitambulisho cha kuzaliwa.

Mbele yangu naweza kuona kuwa, kuna watu ambao wamevalia mavazi ya mawakili na wanashikilia bibilia mkononi. Na kuna watu wa teknolojia ambao wamekuja kusikiliza na kuna yule ambaye amevalia suti ambao wako watatu hivi.

Mbele yangu naeza ona kuwa huu ni kiwanja iliyoandikwa national stadium , kuna watu wanaoketi, kuna wale wanaotembea ili kuweza kuketi, aidha wamevalia vazi za aina tofauti rangi nyekundu, nyeusi, samawati, nyeupe na kadhalika.

Mbele yangu naeza ona raisi wetu William Ruto akiwa amesimama kado ya bibi yake Rachael Ruto, akiwa ameshikilia kitu nadhani ni bibilia ambaye ameletewa na bibiye, vilevile kuna mtu ambaye amesimama kado ya raisi ambaye ni wa jinsia ya kike.

Mbele yangu naeza ona watu watatu wameketi chini ya hema wamepanga viti. Juu yao kuna bango ambalo limeandikwa police abstract DCI good conduct kwa lugha ya kimombo. Nyuma kuna watu wamesimama kando ya gari aina ya Range Rover.

Unaeza ona kuwa hiki ni kituo cha Huduma. Kuna wale walioketi na wale waliosimama. Hawa waliofanya hilo tendo lingine wanatumia computer ilhali kuna wale wanaoketi wakisubiri wahadumikiwe.

Mbele yangu kuna mchoro wa ndege ambao unashikilia matawi mdomoni, kando ya mchoro huo ni bango lililoandikwa Jubilee mbele pamoja.

Kunaonekana kuwa mandhari ni ya Huduma Center. Pale kwenye juu ya bango imeandikwa birth and death certificate .Kuna viti, kuna meza, kuna kompyuta, kuna watu wa wawili wameketi mwanamke na mwanaume.

Mbele yangu naeza ona kuna bango ambalo limechorwa mwanaume na mwanamke bango hilo limeandikwa the judiciary dialogue raise your voice matters let's us make the change together count onto us on judiciary processes how to serve you better strengthening relationships . Vile vile kuna tarehe na kuna saa na kuna mahali ambalo linaonyesha shughuli hilo litatendeka.

Naeza ona kuwa kuna mwanamke ambaye anafanya mkono kuashiria kitu. Vilevile nyuma yake kuna watu ambao wanaketi na kuonekana vizuri kana kwamba wamevaa kofia ambazo zinaonyesha tuko pamoja.

Hapo naeza ona kuwa kuna wanaume wawili ambao wameketi kwenye viti, mmoja wao ananakili vitu kwenye vitabu ilhali mwingine anachukua kidole cha mtu na kukipaka rangi, hapa anafanyiwa huduma nadhani ni ya kitambulisho.

Mbele yangu kuna mashabiki ambao wanainua mkono, kuna yule ambaye ameshikilia vuvuzela mkononi amevaa helmeti ya bodaboda aidha kuna yule ambaye anaonekana na kioo ,kuna yule ambaye amevalia jezi lililo andikwa AFC Leorpards lenye rangi ya samawati na nyeupe.

Ninaweza kuona wachezaji wa mpira wa vikapu. Kuna wawili ambao wanang'ang'ania mpira. Mmoja amefungwa bendiji mguuni, amevalia viatu ya rangi ya kijani kibichi. Mwingine naye ndiye amemwegeza.

Kuna jamaa ambaye ako juu ya hewa anaruka kwenye uwanja wa wanariadha. Aidha kuna viti za mashabiki ambazo hazina mtu kutoka rangi ya kijani kibichi, nyekundu, nyeupe hadi nyeusi.

Mbele yangu kuna wachezaji ambao ni wa jinsia ya kike waliovalia jezi samawati aidha kuna mwanaume aliyevalia nyeupe na kofia nyekundu anashikilia bango majano aidha kuna mashabiki wanao waangalia pale kwenye viti za nyekundu, nyeusi na za rangi ya kijani kibichi.

Mbele yangu naweza ona kuwa kuna watu wamesimama na wanainua mikono, mmoja wao ameshikilia ala kwenye mkono ambalo lina rangi ya samawati wakipuliza, wengine wameketi wakionyesha sura za tabasamu.

Mbele yangu ninaona kuwa hawa ni mashabiki wa timu la Gor Mahia, kwa sababu wamevalia vazi lao, aidha kuna mmoja amevalia vazi nyeupe, na ana kofia nyeusi flani, na anashikilia bango limeandikwa, we now need Man City.

Mbele yangu kuna watu wanaopiga foleni wanaoshikilia makaratasi. Aidha kuna miti ninazoona, kuna manyumba kwa umbali, kuna watoto walio na wazazi wao. Chini wametembea juu ya mawe hakuna mchanga.

Mbele yangu naweza kuna jamaa ambaye ameruka na kurusha mchanga juu, vile vile huu unakaa uga wa michezo, viti ni ya rangi ya kijani kibichi, nyekundu, nyeupe na nyeusi. Kwa umbali kuna yule anayesimama, kuna wale wanaoketi.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna wanawake ambao wamevalia jezi za mpira. Bila shaka hawa ni wamashabiki kwa sababu ya timu lililo andikwa pale mbele Gor Mahia FC.

Mbele yangu unaweza kuona kuna wachezaji ambao wamevalia jezi ya samawati. Wanapiga zoezi na wanakimbia. Nyuma kuna goal posti , kuna neti, kuna nyasi iliyo chini, na wamevalia soksi na viatu vya kuchezea.

Mbele yangu naona ofisa ilhali kando kuna mwanaume ambaye amekaa kwenye kiti. Hii ni kituo cha huduma ,ofisa ni mwanamke huduma ni mwanaume vile vile kuna bango limeandikwa efficient goverment service and convinience at your comfort .

Naweza kuona kuwa hiki ni kituo cha huduma ambapo watu wameketi wakingoja huduma. Kuna bango ambalo limeandikwa national identity card mbele yangu pia kuna mtu aliyevaa kioo.

Unawezaona kuna watu watatu, mmoja akiwa jaji mkuu ambaye amesimama katikati na kushikilia bibilia, kando yake kuna mtu ambaye amevalia maski ambaye ni wa jinsia ya kike, nyuma yao kuna bendera za Kenya pale.

Mbwele angu naona kuina wachezaji wawili ambao wanangangania mpira kwenye hewa, wachezaji hao wakiwa mmoja wao amevalia mavazi la samawati ilhali mwingine amevalia vazi la manjano na nyuma yao kuna mchezaji ambaye ako mbali na kuna naibu wa refaree.

Mbele yangu ninaeza kuona hiki ni pasipoti kwa kuwa lina maandishi la kidemokrasia ya Kenya. Vilevile yana majina ya mwenyewe ambaye ni Joshua pia picha lake limechorwa.

Mbele yangu naeza ona kuna wachezaji ambao wanainua kikombe juu wakiwa na furaha wamevalia vitu shingoni, Kuna yule ambaye nashikilia mpira na kuinua juu, wote wanaonyesha furaha.

Mbele yangu kuna bango ambalo limechorwa mwanamke amevalia vazi la nyekundu, bango hilo limeandikwa I stand for peace Hon Rachael Shebesh Mama Nai, Jenga Nai, tarehe nane mwezi wa nane mwaka wa elfu mbili kumi na saba.

Hawa ni mashabiki wanainua mikono mmoja anarekodi kwa simu amevalia kofia kichwani, mavazi ni rangi ya samawati nyekundu nyeusi na vile vile kijani kibichi.

Naeza ona gari ya aina ya bulldozer limegonga chini ardhi, kuna mashimo, kwa umbali kuna miti zinaonekana, kuna mabati ya rangi ya samawati, aidha kuna mawingu, kuna maji ya mtaro yanayopita.

Huku ninaweza kuona kikapu lililo na mashimo, vilevile kuna mlango wa chuma. Kikapu nililoliona lina mashimo na kuna mlango, kuna ukuta lililo na rangi.

Mbele yangu kuna nyumba lililochorwa pale kwenye bango na bango hilo limeandikwa lugha ya kimombo The supreme court of Kenya, LGBTQ plus community have the right to freedom of association which includes the right to form an association of my kind .

Kuna watu watatu ambao ninawajua. Mmoja akiwa rais amesimama kutoka kiti chake na anainua mkono. Kando yake ni yule waziri wa michezo FKA bwana Hussein Mohhamed na tunaona kwamba kuna Raila Amolo Odinga ambaye ameketi na amevalia sharti nyeupe, kofia nyeupe.

Mbele yangu naweza ona kuna wanawake ambao wanacheza mpira wa vikapu, mmoja amevalia vazi ya nyeupe ,mwingine amevalia vazi ya samawati, aidha hawa tunaweza ona mwili ziko tofauti, mmoja ana mwili kubwa mwingine ana mwili ndogo.

Mbele yangu naeza ona kuna jamaa ambaye ameketi kwenye kompyuta vile vile naeza ona kuwa kuna camera , vile vile naeza ona kuwa kuna Raila Amolo Ondinga ambaye anasahihisha kando yake kuna mwanamke ambaye anamwangalia.

Mbele yangu kuna jaji mkuu ambaye ni Martha Koome ameshikilia bibilia. Kando yake kuna wale wanao mwangalia mwingine amevalia vazi za mawakili nyuma kuna bendera za kenya nne na kuna bango lililo kwenye rangi nyeupe.

Unawezaona kuwa kuna watu ambao wako kwenye huduma Kenya. Moja wao akiwa ni mwanaume hao wengi ni wanawake, wote wamefunga mdomo kwa maski . Mbele kuna tarakilishi, kuna viti ambayo yamepanga pale.

Kuna mwanamke ameketi na amevalia miwani anakaa kwa meza anatumia tarakilishi lake. Wawili wamekaa kando yao pia wanatumia kompyuta kuna wanaume mmoja ya kimila ya kizungu na mwingine mwafrika amevalia kofia.

Mbele yangu naweza ona kuna watu watano ambao wamevalia jezi za mpira ambayo yameandikwa bandari, vile vile kuna mtu ambaye anashikilia mwenzake kichwa, mwingine anafungua mdomo wakionesha wote tabasamu.

Mbele yangu kuna watu wanne, wawili wanashikilia kadi kati ya hao wawili wameshikilia kadi mmoja wao anabeba simu mkononi, mwingine amevalia koti ambalo limeandikwa huduma namba.

Kuna watu wanaosimama, na kuna wale walioketi. Wanaosimama ni wawili waliotoka katika dini ya Kiislamu. Anayejulikana hapa ni aliyekuwa waziri wa mambo ya kihuduma, Justin Muturi, uku ni huduma center .

Kuna bango lililoandikwa kwa lugha ya kimombo State of the judiciary and administration justice . Either rangi lake nyeupe na majano lenye sahii ya Kenya.

Ninaona kuwa kuna jaji mkuu martha koome amevalia vizuri ana mikrofoni mbele yake. Kuna lile jambo la kusimamia lenye bango lilioandikwa judiciary republic of kenya.

Wachezaji wawili mmoja amevalia vazi nyeupe na samawati, kando yake mchezaji ambaye anamkujia amevalia vazi la manjano, kando kuna wachezaji ambao hawako kwenye kiwanja wamevalia vazi la nyekundu na nyeusi na mwingine amevalia vazi la samawati kamili.

Mbele yangu kuna wachezaji wanaocheza mpira wa timu zinazojulikana sana humu nchini, timu ya AFC Leopards na timu ya Gor Mahia. AFC imevalia mavazi ya samawati ilhali timu nyingine vazi ya kijani kibichi, wanacheza mpira wote wanakimbilia kambumbu.

Naeza ona kuwa kuna timu mbili zinazocheza, moja limevalia vazi la manjano, ilihali nyingine limevalia vazi nyekundu na nyeusi, nyuma yao kuna mashabiki ambao wanatazama mchezo huu.

Unavyoona, kuna jamaa ameketi ana tarakilishi laptopu . Kuna wale wanaopanga foreni. Koti yake imeandikwa huduma number . Kuna meza pale, kuna waliovaa vitu vichwani na kufunga mdomo wengine.

Mbele yangu ninaweza ona hawa ni wachezaji wamekumbatiana na wamevalia jezi za samawati na nyeupe, aidha wote wamevalia viatu vya wachezaji na wako kwenye nyasi, aidha kuna mashabiki ambao wako kule nyuma kwa umbali, kuna bango zenye rangi ya samawati na nyekundu.

Hawa ni wanawake wanajaribu kucheza mpira wa vikapu mmoja amevalia shati nyekundu na suruali nyekundu mwingine amevalia shati ya samawati suruali ya samawati. Kuna mashabiki wako kule nyuma wanashangilia sana.

Kuna watu watatu ambao wanajulikana serikalini, mmoja akiwa rais Wiliam Ruto, jaji mkuu Martha Koome na Moses Wetangula. Nyuma kuna bango limeandikwa State of Judiciary Administration FY 2020 .

Mbele yangu naeza ona kuna watu watatu, mmoja wao akiwa anajulikana sana kama Raila Amolo Odinga, akiwa anashikiliwa mkono kuweka vidole kwenye kifaa cha kielektroniki, vilevile kando kuna kamera na kuna madirisha.

Mbele yangu kuna watu ambao wanainua mkono na wanashangilia huu ni uga wa kiwanja wengi wao wanapeperusha bendera ya kenya na kuna yule ambaye amevalia vazi ya kijani kibichi na anafuraha sana ilhali kuna wale wanaviona kuna mzungu katikati yao.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna watu aina mbalimbali ambao wako serikalini, mmoja wao akiwa rais wetu William Ruto, kando yake bibi yake, Rais wetu anaandika kitu kwenye karatasi ilhali kuna mtu aliyevalia kando yake aliyevalia vazi la wakili.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna pasipoti ambazo zimepangwa kwenye boksi. Pasipoti haya yameandikwa kwa lugha ya kimombo East African Community Republic of Kenya Passport.

Mbele yangu naeza ona watu watano, watatu amevalia kiooo, watatu wamevalia suti, kuna mwanamke mmoja ambaye anatumia kompyuta, chini yake kuna bango limeandikwa government services.

Huku kuna watu ambao wameketi waliovalia mavazi ya watu wa Huduma Kenya, nyeupe na nyekundu. Vilevile kuna hema lenye mabango identity cards .

Mbele yangu nimeweza kuona kuwa kuna watu wamepanga foleni wengine wameketi chini. Kuna bango lililoandikwa Huduma center GPO Nairobi. Kwenye rangi ya kijani kimbichi kuna mtu ambaye anaoneshwa akiwa amekimbia mahali pameandikwa entry .

Mbele yangu naweza kuona kuwa kuna watu ambao wamepiga foleni kati ya hayo kuna ustadhi ambaye amevalia kitu kichwani, anashikilia karatasi nyeupe mkononi. Kuna yule ambaye amevalia shati ya samawati, suruali nyeusi, kuna televisheni pele mbele.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna watu wengi ambao wako kwenye uga wa uwanja, watu hawa wamevalia nguo ya aina mbalimbali, wengi wao wakiwa wamevalia nguo ya Harambe Stars, naeza ona kuwa kuna bendera ya Kenya.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna jamaa ambaye amevalia vazi nyeusi na kofia kichwani ameshikilia mkononi paspoti na mkono bahasha lenye makaratasi mengine. Vilevile nyuma yake kuna magari matatu, moja likiwa aina ya forester , zingine zikiwa za toyota, nyuma kuna watu ambao wako kwenye hema na gari vilevile liko pale kando.

Huku kuna tarakilishi zinzoweza kuonekana, ndani ya hiyo kuna maandishi yaliyoandikwa new connection requires applicant's name, ID number, address, phone number

Naweza kusema kuwa ni huduma centre kwa sababu ya mabango ya vile vinavyokaa, Police clearance certificate huduma Kenya, kuna mtu ameketi amefunga mdomo, kuna gesi la kuzima moto, kuna tarakilishi, kuna kiti na kuna bao nyeupe.

Mbele yangu nawezaona kuwa kuna watu watatu, wawili wakiwa wa jinsia ya kike, moja akiwa jinsia ya kiume. Watu hao watu wamefungia mdomo zao inhali moja anashikia wengine vindole n kuvipaka rangi kwenye kibao, inhali huyu mwingine anatazama na kwandika vitu.

Mbele yangu kuna wachezaji waliovalia vazi nyeusi, aidha wanashikiliwa mikono juu ishara ya kusherekea, aidha vilevile kuna mashabiki ambao wako kule nyuma wanasherekea nao.

Kuna jamaa anainua mikono na kufungua mwili. Amevalia vazi la manjano lenye maandishi Tusker finese quality falme huyu ni shabiki matata wa Tusker.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna Raila Amolo Odinga, anashikilia mwenzake mkono ambaye amevalia kofia ya manjano, shati ya manjano na jaketi nyeusi. Nyuma pia kuna watu wamevalia vivyo hivyo.

Mbele yangu ninaeza kuona watu watano vizuri na kuna mtoto ambaye anashikiliwa na mama. Jamaa namjua vizuri ni naibu raisi Kithure Kindiki. Hapo nyuma kuna bango Huduma Kenya.

Mbele yangu naeza ona kuna watu wawili wamevalia suti wanasalimiana. Kuna wawili ambao wamevalia suti za rangi nyekundu, wanakaa kana kwamba ni wakili, kuna mmoja ambaye amevalia vazi la askari nyeusi ako pale nyuma.

Kuna wanawake wanacheza mpira wavikapu wanajaribu kupitisha mpira juu ya neti, kuna wale ambao wameruka juu wamevalia shati ya nyekundu, na kuna yule anainua mkono amevalia shati ya manjano.

Mbele yangu ninaweza kuona mwanamke ambaye anashikilia bango, bila shaka tunaweza sema kuwa ni shabiki. Vazi ni la bandari fc,koti amevalia, nyuma kuna wanaume mmoja amevalia vazi la samawati, mwingine meupe.

Mbele kuna afisa wa huduma kwa sababu ya vazi lake nyeupe na suruali nyeusi, aidha kuna mwanamke ambaye amefunga mdomo, kuna yule ambaye anainua mkono, kuna simu inanyoshwa pale.

Mbele yangu kuna wachezaji ambao wanakimbisha mpira wawili mmoja amevalia vazi nyeupe mwingine amevalia vazi nyekundu. Nyuma kuna bango lilo andikwa police station wako kwenye uga wa kuchezea mpira.

Mbele yangu kuna watu watano ambao wamesimama. Wawili wakiwa jinsia ya kike, watatu wakiwa jinsia ya kiume. Nawajua wanne kutoka kushoto Martha Koome judge mkuu, Rigathi Gachagua, raisi William Ruto na David Maraga ambaye aliyekuwa judge mkuu.

Mbele yangu tunaona kwamba ni Jaji Mkuu Martha Koome akiwa anashikilia walaka; kando yake ni Isaac Ruto, na kuna wale ambao wanasimama nyuma yao. Vilevile, amevalia vazi nyeusi na wanume wanavalia masuti pale.

Mbele yangu kuna wachezaji, mmoja ana mpira ilhali mwingine anatafuta. Yule ambaye hana ako na vazi nyekundu, yule ambaye ako nayo amevalia vazi la manjano. Kuna yule ambaye ako mbali kidogo ako na vazi nyekundu na yule mwingine ana vazi la manjano. Vilevile kuna mashabiki ambao wako kule nyuma wanautazama.

Hapa naona mama amevaa rasmi, vilevile kuna mwanamke ambaye ameketi chini amevalia koti la kijani kibichi amefunga mdomo, kuna mwanaume ambaye anahudumiwa, naye kuna bango la kuandikwa pale huduma mashinani.

Hapo kuna watu wawili ambao wanajulikana serikalini, mmoja akiwa jaji mkuu wa kenya Dr Ja Koome, vile vile rais wetu William Samoei Ruto akiwa wanatembea pamoja.

Tunaweza kuona watu wameketi wengine wamesimama. Nyuma yao kuko na bango ambalo limeandikwa The Judiciary Tribunal .Yaani hawa watu sura zao zinaonyesha furaha.

Mbele yangu naweza kuona kuwa huu ni pahali pa kukatia passport , aidha ni watu waliojitembeza pale kwa shughuli, vilevile kuna wale ambao wameketi kwa viti wakingoja foleni pale mbele.